Sehemu ya shamba imelimwa, udongo umegeuzwa vizuri . Mimea ya kijani imetambaa ndani ya shamba hilo. Migomba mirefu imemea kando ya eneo lililolimwa ,pia kuna mawingu.

Shamba la ndizi lina miti mingi na miti ilio mbele ina rundo kubwa la ndizi kuna rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Majani makubwa yanaonekana kwenye miti na ardi ina udongo na majani yalio nyauka.

Katika shamba kubwa mimea midogo ya migomba imekua kwa ustari, majaninyake mapana ni ya rangi ya kijani kibichi, mimea imepangika katika mistari mirefu inayoendelea mbali, udongo unaonekana kuwa huru na wenye ratuba.

Watu wawili wanafanya kazi ya kusindika maziwa katika kiwanda kidogo. Maziwa yamekamuliwa kutoka kwa ng'ombe na yanawekwa kwenye ndoo kisha wafanyakazi wanamiminia maziwa kwenye mashine za kusafisha na kuzichakata. Baadhi ya wafanyakazi wamevalia nguo nyeupe na kofia za usafi.

Mashini ya kukamua maziwa imeunganishwa na ngombe ili kurahisisha upatikani wa maziwa, mnyama huyu amefungwa na kamba fupi kwenye ngozi iliyopo banda hii, maziwa yameanza kutiririka kutoka kwenye chuchu na kuelekea kwa chombo cha chuma.

Mwanamke amesimama katika shamba lake la ndizi lililotunzwa vizuri, amefurhi anapoangalia mimea ya ndizi, nyuma yake kuna mmea mwingine unaoonekana vizuri. Udongo unaonekana kuwa wa rutuba, unaashiria kuwa mazao yake yanakuwa vizuri.

Mkulima amesimama katikati ya shamba la mahindi akitabasamu, amevaa Kofia na shati ya rangi ya sambarao mkono yake umeshika fumba la mahindi, majani ya mahindi yanaonekana kuwa ya kijani kipichi yakionyesha kuwa mazao yamekomaa.

Mama mmoja mzee amesimama karibu na mti wa ndizi. Ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva akionyesha fahari ya mavuno yake. Amevaa nguo za kazi aproni akionyesha uhusiano wake wa karibu na kazi ya kilimo.

Biashara ya maziwa inaendelea mahali ambapo mitungi ya maziwa pikipiki mbele na pia chini, mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki iliyo na karibu na mitungi ya maziwa akiwa amesimama karibu na ukuta wa nyumba ya rangi ya zambarao.

Magunzi mengi ya ndizi yamepangwa sakafuni yakinyesha mavuno mengi, baaadhi ya ndizi hizi zimetolewa kwenye guni na kupangwa ardhini huku zingine zikiwa kwa kreti , rangi ya njano inayometa inaashiria kuwa zimeiva na yako tayari kwa soko.

Mazingira hii ni ya kukamua maziwa ya ng'ombe kwa kutumia mashine. Mashine hiyo imeshikiliwa kwa chuchu za ng'ombe na kuna chombo kikubwa cha bati kinachopokea maziwa kupitia bomba. Ng'ombe huyu ana miguu yenye matope na ana rangi ya kahawia na madoa meupe.

Shughuli za uuzaji wa ndizi mbichi imechangamka. Kuna mirudi mingi ya ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi. Zikiashiria mavuno mazuri na biashara yenye faida, rangi ya kijani kibichi inaonyesha kwamba bado hazijaiva na ziko tayari kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji kwa jumla.

Shughuli za biashara ya ndizi zimenoga kwenye banda hili la soko . Mwanamke anahudumu mbele ya chungu kikubwa cha ndizi zilizoiva zikiwa zimetundikwa kwa ustadi kwa meza nyuma yake muuzaji mwingine amesimama akiwatazama wateja.

Majira ya mavuno yameanza na mashamba ya ndizi yamejaa mazao. Ndizi zilizokomaa zinaning'inia kwenye miti hii. Hali hii inaashiria maendeleo katika sekta ya kilimo. Ndizi zilizotumika kwa biashara na chakula.

Ghala la kuhifadhia malisho limejaa marobota makubwa ya nyasi yaliyofungwa kwa uangalifu. Marundiko ya nyasi iliyorundikwa juu inafika karibu kugusa dari, huku mingine ikiwa imepangwa kwenye mbao za kusukumwa. Rangi ya kijani kibichi ya nyasi inaonyesha kuwa ni malisho safi, kando ya mlima mmoja wa marobota.

Shughuli za ufugai zimetawala katika eneo hili ambapo kuna ng'ombe wengi wanaojipanga vizuri wakila nyasi kwa furaha mfugaji mmoja amevalia buti na koti akionyesha uhusiano wake wa karibu na kazi, analisha ng'ombe kwa uangalifu akihakikisha wanapata chakuka cha kutosha.

Mwanaume anayetabasamu amevaa shati la kijani na michoro na anashika ndizi mbili kwa mikono yake miwili ndizi moja bado inaganda na nyingine tayari imemenywa mbele yake kuna rundo kubwa la ndizi zingine bado zikiwa mbichi anakaa kwenye meza na karibu yake kuna bakuli ndogo la samawati.

Eneo kubwa la mashamba ya ndizi linaonekana likiwa limepandwa kwa mpangilio mzuri. Mimea ya ndizi ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi imejaa mashambani. Udongo unaonekana kuwa wa rotuba na unaashiria kuwa mazao yanakuwa vizuri.

Bustani hii yenye inapendeza ina mimea ya ndizi, nyasi na miti mingine inayokuwa Kwa wingi . Maua mekundu yanapampa sehemu ya bustani yakitoa rangi nzuri.

Usafirishaji wa maziwa unaendelea , watu wawili wamesimama karibu na pikipiki iliyo na trela maalum ya kubeba maziwa wamebeba vyombo kadhaa vya chuma vyenye maziwa na mmoja wao anaandika kitu kwenye daftari labda anahesabu rekodi ya maziwa.

Ndizi mbivu inang'aa mikononi mwa mtu. Ndizi hiyo imemenywa na inaonekana ni tamu. Upande wa nyuma kuna mandizi mengine ambayo bado haijamenywa na ikona rangi ya kijani. Hii inaweza kuwa matunda ya kuuzwa au ya kukuliwa.

Mfugaji akiwa amevalia mavazi ya kujikinga ya rangi ya njano, ananyunyizia dawa ng'ombe wake. Amebeba kifaa cha kunyunyizia chenye maandishi farmite mgongoni mwake. Ng'ombe mweusi na mweupe, amesimama kwa utulivu. Shughuli hii, inaonyesha utunzaji wa wanyama shambani.

Shamba hili linaonyesha mavuno mengi ya ndizi mikungu ya ndizi bado hazijaiva na ina rangi ya kijani kibichi magomba mengi ya ndizi yamefungwa kwa uangalifu kuonyesha kuwa mkulima anajua kazi yake mazingira haya yanaonyesha uhai wa asili na miti ya ndizi imekuwa vizuri.

Vikonyo vingi vya ndizi vimekusanywa pamoja zikiwa bado mbichi na zina rangi ya kijani kibichi, zimepangwa Kwa wingi. Ndizi hizo zinaonyesha mavuno makubwa labda Kwa ajili ya soko au usambazaji. Kuna watu ambao wanazipanga na mpangilio.

Dira ya utengenezaji wa jibini umeaza ambapo maziwa yamekwisha kugandishwa na sasa yanachujwa kupitia kitambaa cheupe. Unga wa jibini unakusanywa kwa uangalifu kwenye kitambaa hicho huku kiowevu kinabaki kwenye sufuria. Hii inaonyesha utaratibu wa kutenganisha jibini imara na kiowevu chake.

Vitanda vya mahindi kimeonyeshwa Kwa safu na vinatunza vizuri. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu, jambo lina rashilia upatikanaji wa maji wa kutosha. Mimea hiyo ya mahindi ina majani mabana yenye rangi ya kijani kibichi.

Shamba la ndizi lina migomba mingi ya kijani kipichi, matawi mapana yanaonekana yakifunika njia iliyo katikati, makundi mingi ya ndizi yakiwa mabichi yananinginia kwenye migomba. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimetunzwa vyema zikiwa tayari kwa kufunwa.

Mkulima amesimama karibu na mgomba wa ndizi zilizokomaa. Amevalia kofia, shati la samawati, anaguza ndizi kwa mikono yake akionekana kutabasamu na kuridhika. Ndizi zimeiva ama zina rangi ya njano na zingine bado ni changa.

Katika jengo la zamani la mbao mahindi ya kienyeji yamefungwa kwa uangalifu na kutundikwa ukutani, zimepangwa kwa umaridadi. Chupa ya plastiki yenye rangi ya njano imewekwa ju ya umbao. Maandhari hii inaashiria uhifadhi wa mazao kwa matumizi ya baadaye.

Mwanaume aliyevalia buti nyeupe amesimama karibu na ngombe mweusi na mweupe, anashikilia chupa yenye rangi ya kahawia na Kando yake kuna nyororo uliofunga ngombe, anasimama Kwa fahari mbele ya zizi la ngombe.

Eneo hii inaonyesha mwanamke akitabasamu ameketi katikati ya mimea iliyopandwa shambani. Mwanamke huyu amevalia shati nyeusi na suruali nyeusi. Mimea nyingi inaonekana ikiwemo mahindi na mimea mingine ya kijani, mimea hii inafanya mazingira ionekane kuwa ya rotuba.

Ngombe amesimama karibu na mti. A amefungwa Kwa Kamba mwili wake unaonekana yakiwa na malengelenge mengi meusi na mikundi. Baadhi ya sehemu ya ngozi yake imepasuka na inaonekana kuwa na majeraha , ardhi ya chini ya miguu yake inaonekana kuwa na udongo na kuna mimea iliyo nyauka.

Afisa wa maziwa amevaa kanzu ya samawati, kofia, glavu na buti akionyesha utaalamu wake Katika mazingira safi ya kawaida. Anatumia kifaa cha kupimia maziwa akihakikisha ubora wake. Vifaa hivi vinaonyesha umakini mkubwa katika kuhakikisha usafi na Ubora wa maziwa yanayokusanywa.

Mkusanyiko huu mkubwa Wa ndizi uliovunwaa hivi punde unaonyesha ndizi nyingi zikiwa bado haijaiva na zina rangi ya kijani kibichi zimerudikwa juu ya ardhi na baadhi mashine ya miti ya ndizi inaonekana Kwa umbali.

Ufanyaji biashara ya ndizi unaendelea kwa kasi, watu wengi wamekusanyika kuzunguka rundo kubwa la ndizi zilizoiva na ambazo bado ni changa kuna wale wanaopanga ndizi hizo tayari kwa kuuzwa na wengine wamesimama kusubiri kununua bidhaa hiyo.

Mzee ambaye amevalia kofia nyeupe na shati la samawati, akiangalia mmea wa ndizi kwa furaha. Anaguza mashinani ya mmea akionyesha uangalizi na kujitolea kwake. Eneo hilo linaonekana kuwa shamba la ndizi, huku miti mingine ikiwa nyuma yake.

Mtafiti wa kiume amevaa sweta na suruali ya jeans anafanya kazi katika shamba la migomba anatumia kifaa malum inayofanana na kamera iliyowekwa kwenye miguu mitatu kwa ajili ya kufanya vipimo au utafiti . Mtafiti anaonekana akishughulika na hicho kifaa kwa umakini mkubwa, sasa za migomba zimewekwa vizuri na udongo unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kilimo.

Shughuli za ufugaji wa kisasa zinaonekana katika picha hii ambapo chombo maalum kinatumika kumkamua ng'ombe. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye chuchu za ng'ombe yakielekea kwenye kifaa hicho cha kumkamulia. Mkamaji amevaa glovu na anaonekana akishikililia kifaa hicho kwa makini ili kuhakikisha kazi inafanyika ipasavyo.

Kizizi cha ngombe kiko katikati ya jumba hili. Milango miwili ya chama imewekwa ili kuzuia ng'ombe kutoka. Upande wa kushoto na kulia kuna ng'ombe waliofungwa kwenye vibanda zao. Ng'ombe hao wanakula nyasi kutoka kwa vyombo vyao.

Mkulima anajivunia mavuno yake ya mahindi yaliyokomaa na yanatiririka kutoka kwenye mti . Anatumia mkono mmoja kushikilia rundo kubwa la ndizi . Nyuma yake kuna mazingira ya kijiji yenye uzio unaoonyesha mpaka wa shamba lake . Hii inaashiria umuhimu wa kilimo cha jamii hasa katika maenaeo ya vijiji.

Shamba la migomba lina miti kadhaa yenye mikungu mingi ya ndizi. Baadhi ya ndizi zimeiva zina rangi ya njano huku nyingine zikiwa bado mbichi na za kijani. Mikungu ya ndizi imetundikwa kutoka kwenye migomba.

Hapa kuna shamba la ndizi ambapo miti yenye majani mapana imepangiliwa kwa safu. Rundo la ndizi mbichi linaonekana likining'inia kwenye mmea mmoja. Kando ya miti, kuna njia yenye udongo wa mimea iliyonyauka, ikionyesha kuwa shamba hili limehudumiwa vizuri.

Soko la jumla limejaa ndizi mbichi zilizojaa kwenye malori na pia zimerundikwa chini. Wafanyibiashara wanapakua bidhaa hizo huku malori mawili makubwa yanaonekana mbele yakisubiri kupakuliwa kiasi kikubwa cha ndizi hiyo kinaashiria kuwa biashara hiyo imechangamka.

Utaratibu wa ugawaji wa chakula unaendelea ambapo watu kadhaa wamesimama karibu na sufuria kubwa. Wanatumia chombo cha plastiki kuchota na kupakua wali au nafaka nyingine iliyopikwa kwenye bakuli ya rangi ya samawati. Baadhi ya mabakuli hayo yamewekwa kwenye sinia tayari kupelekwa kwa walaji.

Mtaalamu wa mifugo anafanya kazi muhimu ya kupulizia dawa za kuua wadudu , amevaa viatu maalum ,glavu barakoa na kofia amebeba kifaa cha kunyinyizia dawa kimetoka mgongoni na anashika mpira unayonyunyizia dawa.

Watu kadhaa wamejikusanya karibu na rundo la maharagwe au nafaka nyingine wakizichambua. Mmoja wa watu hao ameketi chini na mwngine amesimama akitumia fimbo kuondoa mapaki. Wanafanya kazi kwa umoja, wakiandaa mavuno kwa ajili ya matumizi au biashara.

Wanaume wawili wamevaa sare nyeupe, maski usoni, na kofia kwa nywele, wakimiminia maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma kutoka kwenye mashine. Mazingira ya kazi yaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Mkulima mmoja ameinama akikamua ng'ombe maziwa kwenye ndoo ya rangi ya samawati, ng'ombe huyo wa rangi ya mchanga amesimama kwa utulivu huku akihudumiwa, shughuli hiyo ya ufugaji inafanyika nje ambapo ardhi kavu na baadhi ya magogo ya miti inaonekana nyuma.

Mfugaji amevaa mavazi ya kijani akifanya kazi yake ya kukamua ng'ombe, anakaa karibu na ndoo nyeupe akitumia mikono kukamua maziwa, ng'ombe amefungwa kwa kamba na karibu yake kuna ng'ombe mwingine amesimama.

Mikono miwili inashikilia vijiko viwili vya mbao vikichanganya mchanganyiko wa uji au chakula kingine kilichojaa kwenye bakuli la chuma. Vijiko hivyo vina umbo la duara na mchanganyiko unaonekana kuwa wa rangi mbili; nyeupe, na ya manjano.

Shamba la mahindi linaonyesha changamoto kubwa, kiongozi cha mahindi kinachukuliwa na ugonjwa ambapo sehemu ya juu yake, imeharibika na kuwa nyeusi. Magonjwa ya mimea yanaonekana yameenea kwenye ngozi hiyo ,na kusababisha mahindi kuwa yasiyofaa. Jani la mahindi limeharibika pia, lilionyesha ukame na uharibifu mwingi.

Kuna ngombe waliofungwa na kamba wakikamuliwa maziwa wanaonekana wakiwa katika zizi maalum huku mmoja wa wafanyikazi anashika ndoo kubwa ya chuma, shuguli hii inaashiria ufugaji wa kisasa wa ngombe za maziwa.

Katika mkusanyiko huu wa kina mama, shughuli inaonekana kuwa ya utayarishaji au ufugaji wa chakula. Mwanamke mmoja anachota kimiminika cheupe kutoka kwenye sufuria ndogo na kukimimina kwenye bakuli lililo kubwa. Wengine wamesimama karibu wakifuatilia mchakato huu, huku mmoja akiwa ameketi.

Maabara inamwanamke aliyevaa nguo nyeupe na kofia ya kujilinda nywele anamiminia maji kitoka kwa chupa ndogo kwenye kifaa cha kupima chenye ujazo wa 250ml kifaa hicho kinamaji meupe Shughuli hii inaonyesha utafiti au uchunguzi wa kemikali maalum .

Maziwa yanatolewa kutoka kwa ngombe kutumia mashine za kisasa, kioevu cheupe kinatoka kwenye matiti ya wanyama na kuingia kwenye, vyombo viwili vya plastiki vilivyo wazi, kila chombo kimejaa nusu na vifaa maalum vimeunganishwa kwenye chuchu za ngombe.

Ng'ombe kadhaa wenye rangi nyeusi na madoa nyeupe wanakula nyasi kavu kutoka kwenye nzigi la tairi, tairi hiyo imetumika kama chombo cha kuweka chakula cha ng'ombe , ng'ombe hawa wanaonekana kuwa na afya njema na baadhi yao wana alama za njano maskioni.

Banda kubwa la kisasa limejaa ngombe wa maziwa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wamejipanga katika safu ndefu wakishughulikia Kula nyasi. Kuna watu ambao wamesimama katikati na njia iliyo Kato ya safu hizo za ng'ombe.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya milima wa ndizi zilizoiva zikiwa zimetengenezwa kwa umaridadi tayari kuuzwa. Amekishika ndizi zingine akionyesha ubora wa bidhaa zake.

Hali ya utulivu inatawala katika zizi la ng'ombe, ambapo idadi ya ng'ombe imelala kwa amani. Baadhi ya ng'ombe wamelala chini wakipumzika huku wengine wakisimama kwa nyuma. Wanalishwa majani mabichi ambayo yamewekwa mbele yao kwenye kitalu.

Mvulana anamkamua ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe. Amevaa kofia ya bluu na ya kijani, na buti ndefu nyeusi. Anaelekeza kichwa chake chini, akifanya kazi kwa bidii, huku ng'ombe akiwa ametulia.

Bibi mzee amevaa kitambaa cha zambarau kichwani. Anauza ndizi zilizokwisha kuiva zikiwa zimetandazwa kwa wingi mbele yake. Anainama akingojea wateja. Rangi ya majano ya ndizi inaonyesha kuwa ziko tayari kuliwa. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni au kando ya barabara.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye eneo la kijani kibichi . Mmoja mwenye rangi ya kahawia amelala kwa upande wake akionekana ametulia kabisa , shingo yake imefungwa kengele ikionyesha kuwa ni mnyama wa kufungwa . Ng'ombe mwingine mwenye madoa ya kahawia na meupe amelala karibu yake . Nyasi ndefu zimezunguka enelo hiyo.